Chanjo ya kaswende, rubella na homa ya kichwa hutoa kinga muhimu kwa afya ya watoto na jamii, chanjo hii inazuia magonjwa hatari na kuzuia maambukizi kwa watu wengine.

Daktari anapima ugonjwa wa ukimwi kwa kupima ngozi ya kichwa kwa kutumia chombo maalum. Upimaji huu husaidia kugundua afya ya mtu haraka na kutoa matibabu yanayohitajika kwa wakati.

Mama mchanga amelala kando ya kitanda cha hospitali huku akimwangalia kwa upendo mtoto wake mchanga aliyewekwa kwenye kiti cha kuifadhia watoto wachanga, ana uangalifu mkubwa na kutunza afya ya mtoto kwa kufuatilia kuwa karibu hali yake, huduma ya afya unahakikishwa usalama na hospitali wa mama na mtoto baada ya kujifunguwa.

Wanawake na watoto wanatembea kwenye maji yaliyotuama karibu na nyumba ya jadi, mazingira hayo yanaonyesha adhari za mafuriko ambazo huadhiri afya, maji machafu yanaweza kusababisha magonjwa kama kipindupindu, kuhara na homa ya tumbo.

Dromedari amekwama kwenye mchanga mzito na inahitaji msaada wa haraka kutoka waatalamu wa afya, hali yake unaonyesha umuhimu wa kuhifadhi wanyama kwa usalama.

Daktari anampima chanjo mgonjwa kwa uangalifu ili kuzuia magonjwa na kukuza afya bora kwa jamii katika hosipitali yenye vifaa na wahudumu wenye ujuzi.

Wauguzi wawili wanahudumia watoto wachanga waliolazwa hosipitalini. Mama yao anawaangalia kwa umakini. Huduma hii ni muhimu kwa afya ya mtoto na mama, baada ya kujifungua salama. Mazingira ni safi, vifaa vinahitajika. Mfumo bora wa afya unahakikisha huduma hizi zinapatikana kwa wote.

Kipimo cha Slow Fe ni virutubisho vya chuma vinavyosaidia kuongeza kiwango cha damu mwilini, kinapendekezwa na madaktari na ni rahisi kumezwa kila siku kwa afya bora.

Sanduku la dawa limeandikwa stamaril chanjo ya homa na manjano. Chanjo hii hulinda dhidi ya virusi inayosababisha ugonjwa hatari unaoenezwa na mbu. Ni muhimu kwa usalama wa afya ya uma hasa wakati wa safari za kimataifa.

Mgonjwa anapimwa na mtaalamu wa afya kwa kupima mguu ili kutathmini hali ya misuli na ngozi. afya ya mtu ni muhimu sanaa na huduma za kitaalamu zinazotelewa na serikali zinasaidia kuboresha maisha ya mwananchi na kuzuia magonjwa kwa hatua za mapema.

Mwanaume anapokea chanjo kwa mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afye aliyevaa sare za UNICEF wote wako katika eneo za huduma ya afya, mwanaume amevaa barakoa kwa uso kwa usalama, kuna bango nyuma yenye maaandishi yanayohusu utalii, likonyesha kuwa shughuli hio ya chanjo hua inaendeshwa kwenye tukioa maalum.

Dawa hii ni muhimu katika kutibu maambukizi mbalimbali ya bakteria mwilini afya bora inapatikana kwa kufuata maelekezo ya daktari ya kutumia dawa kwa wakati. Dawa husaidia kuondoa maumivu na kuimarisha mfumo wa kinga afya ni mali muhimu inayohitaji uangalifu na matibabu sahihi kila siku.

Vidonge vya virutubisho vinaweza kusaidia kuongeza kinga na kuimarisha afya ya mwili. Kunywa virutubisho sahihi huongeza nguvu, kupunguza magonjwa na kusaidia mwili kupumzika. Vidonge vinapendekezwa na wataalamu wa afya kulingana na mahitaji ya mtu binafsi.

dawa ya good data ni tiba asilia inayotumika kupunguza maumivu ya tumbo na kuzuia kuungua inatengenezwa kwa viongu vya mimea vinavyo ongeza afya na nguvu za mwili kutumia dawa hii kwa wakati unasaidia kuboresha afya kwa njia asili bila madhara ya kemikali

Mgonjwa ameketi kinywani kwa daktari wawili wa meno waliovaa vya kinga, huduma za afya ya meno zinahakikisha usafi na afya bora kwa jamii, zikisaidiwa na serikali kuimarisha huduma za afya kwa wananchi wote.

Afisa wa usalama ananawa mikono kwa kutumia maji na sabuni katika kituo cha kunawia kilichowekwa nje. Hii ni hatua muhimu ya kudhibiti magonjwa ya kuambukiza na kuimarisha usafi wa mazingira kwa ajili ya kulinda afya ya umma.

Stamari ni chanjo dhidi ya homa ya manjano inayotolewa ili kuzuia maambukizi hatari. Chanjo hii huhifadhiwa kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha ubora wake. Ni muhimu kwa safari na afya ya umma.

Kampuni hii inauza vidonge vya kusaidi afya ya ndoa na nguvu za mwili matumizi sahihi ya dawa hizi yanaweza kusaidia kuongeza ustawi wa kinga na afya binadamu kwa ujumla, hivyo ni muhimu kufuata maelekezo ya dakitari.

Chupa hii inadawa ya chanjo ya polio, inayotumika kuzuia ugonjwa wa kupooza kwa watoto, inaandaliwa kwa viwango maalum vya kimatibabu Ili kuhakikisha usalama na ufanisi. Ni muhimu katika kuboresha afya ya jamii.

Wadudu hawa wanaweza kusababisha madhara ya afya kwa binadamu, wanaeneza magonjwa mbalimbali na kuathiri chakula tunachokula , kua na usafi wa mazingira ni muhimu kupunguza maambukizi.

Afya ni msingi muhimu kwa maisha bora na maendeleo ya mtu . Kuhakikisha chanjo, lishe bora na huduma za afya kunasaidia kuzuia magonjwa na kuboresha ustawi wa jamii kwa ujumla. Serikali na jamii zinapaswa kushirikiana katika kukuza afya.

Mwanamke anaosha mikono yake kwa uangalifu kwenye bomba la nje. Ametambua umuhimu wa usafi wa mikono kwa afya. Kitendo hiki kinaonyesha ufahamu wa kuzuia magonjwa, jambo muhimu kwa ustawi wa jamii. Maji yanatiririka yakistiza umuhimu wa upatikanaji wake kwa usafi binafsi na afya bora

Mvua kubwa imesababisha mafuriko barabarani na watu wanalazimika kutumia bodaboda na magari madogo katika maji machafu. Hali hii huongeza hatari ya magonjwa ya milipuko kama kipindupindu na magonjwa ya ngozi.

Chanjo ni muhimu kwa afya ya jamii kwani huzuia magonjwa hatari kama surua na rubela. Serikali inahakikisha upatikanaji wa chanjo hizo bure ili kulinda watu na kuimarisha ustawi wa afya kwa wote.

Chanjo ni njia bora ya kuzuia magonjwa hatari na kuimarisha afya ya jamii, Inalinda watu dhidi ya virusi na bakteria mbalimbali na klusaidia kupunguza maambukizi. Huduma za afya zinahakikisha upatikanaji wa chanjo kwa watoto na watu wazima. Afya njema huongeza uzalishaji na maisha marefu kwa watu wote.

Ajali ya basi na lori la mafuta imesababisha majeruhi wengi na uharibifu mkubwa. Huku wahudumu wa afya wakitoa msaada wa dharura kwa waathirika na kuimarisha usalama ili kuzuia madhara zaidi.

Wahudumu wa afya wanahakikisha usalama wa jamii kwa kuweka alama wa wino baada ya chanjo au kupokea huduma. Hili husaidia kuepuka kurudiwa kwa huduma na kuhakikisha kila mtu anahudumiwa. Huduma kama hizi ni muhimu katika kudhibiti magonjwa na kulinda afya ya umma hasa wakati wa kampeni za kinga.

Daktari amesimama katika chumba cha wagonjwa akionyesha mashine ya matibabu, anaonekana kuangalia vifaa vya kusaidia kupumua jambo muhimu kwa afya ya mgonjwa .Chumba kina mazingira safi na vifaa vya kisasa vinavyo saidia kuimarisha huduma za afya. Utunzaji wa wagonjwa ni kipau mbele kikuu katika huduma za afya.

Wafanyikazi wa afya wanatoa huduma ya afya kwa mgonjwa kwa kutumia vifaa maalum vya matibabu, huduma hii ni muhimu katika kuimarisha afya ya jamii na kupunguza magonjwa, serikali inajitahidi kuhakikisha huduma za afya zinapatikana kwa watu wote ili kuleta ustawi wa wananchi.

Vifaa vya kienyeji vinawekwa ardini kwa lengo la kutibu au kufanya matambiko ya kiafya, kuna dawa vya mitishamba, vyombo vya kuchanganyia, na chupa zilizo jaa mminika vya dawa, hii ni tiba mbadala inayotumika vijijini.

Mwanamke ananawa mikono kwa sabuni karibu na nyumba yake, kitendo hiki ni muhimu kwa afya, kusaidai kuzuia magonjwa ya kuambukiza kama kipindu pindu, kuhara na homa, usafi huokoa maisha.

Chanjo ni njia muhimu ya kuzuia magonjwa na kuimarisha afya ya jamii, zinapowekwa kwa usahihi, huzuia maambukizi na husaidia kuzuia kinga mwilini. Chanjo huchangia kupunguza vifo na kuimarisha ustawi wa watu wote na kuzuia malipuko ya magonjwa tayari.

Mhudumu wa afya amevaa sare na barakoa, anatoa chanjo kwa mtoto mdogo aliye kwenye mapaja ya mama yake, hii ni sehemu ya jitihada za serikali katika kuhakikisha watoto wanapata kinga dhidhi ya magonjwa hatari.

Daktari wa macho anapima afya ya kuona ya mgonjwa kwa kutumia vifaa maalum. Jambo hili linaonyesha umuhimu wa huduma za afya za serikali katika kuimarisha afya ya wananchi na kuzuia matatizo ya macho.

Muuguzi anahudumia mgonjwa kwa kumpima vidole damu, labda kwa ajili ya vipimo vya malaria au kisukari. Huduma hii ya msingi ya afya ni muhimu kwa utambuzi wa mapema wa magonjwa, utoaji wa huduma bora huimarisha afya ya jamii.

Kutokuwepo kwa mvua na joto kali vinaathiri afya ya jamii hasa maeneo ya vijijini. Ukame huleta njaa, magonjwa na madhara kwa wanyama. Hivyo kwa athiri lishe na maisha ya watu. Hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi ni muhimu.

Chanjo ya Tresivac inalinda dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Kinga hii husaidia kuzuia milipuko ya magonjwa haya hatari, haswa kwa watoto. Uchanjaji wa mapema hupunguza vifo na huimarisha afya ya jamii kwa ujumla.

Watu wakiwa wasafi wakiwa wanasubiri kutumia sehemu ya kuosha mikono, hatua hii i muhimu katika kuzuia maambukizi na kuimarisha afya ya jamii, usafi huu unasaidia kupunguza magonjwa na kuboresha maisha ya watu.

Daktari anachunguza mwanamke mjamzito ili kuhakikisha afya yake na ya mtoto. Huduma za afya muhimu zinasaidia kuzuia matatizo wakati wa ujauzito na kuleta ubora kwa mama na mtoto, uangalizi mzuri ni muhimu sana.

Nyumba hii ya kienyeji inaonyesha maisha magumu kwenye kwenye maeneo kame, ambapo huduma za afya ni finyu. Ukosefu wa mazingira safi na makazi borahuadhiri afya, na kusababisha magonjwa na changamoto za kiafya kwa njia mingi.

Chanjo ya MMR mbili, inalinda dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Ina chupa mbili, chanjo yenye virusi hai na kisafishaji cha kuchanganya. Chanjo hii ni muhimu sana kwa afya ya watoto na kuzuia magonjwa ya mlipuko. Serikali na wahudumu wa afya huihamasisha.

Mtu huyu anafanya kazi ya kusimamia afya ya umma kwa kuangalia maeneo yenye maambukizi ya magonjwa yanayoweza kusababishwa na maji chafu, kupitia kazi hii, wagonjwa wanaepukika na jamii inabaki na mazingira safi na salama. Hii ni hatua muhimu katika kuzuia magonjwa na kuimarisha afya ya wananchi.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amevaa mavazi ya wagonjwa, kuna vifaa vya matibabu kutani kama kipimaji cha shinikizo la damu, hali hii inaonyesha umuhimu wa huduma bora za afya, upatikanaji wa vifaa na madaktari kwa maisha bora ya wananchi.

Chanjo ni njia bora ya kuzuia magonjwa hatari kama surua na rubella. Inahakikisha kinga ya mwili dhidi ya maambukizi, ikilinda afya ya jamii kwa kupunguza maambukizi. Chanjo ni muhimu kwa afya bora na maisha marefu.

Vifaa vya asili kama calabash na chupa za plastiki vinahifadhi dawa za kienyeji zinazotumiwa kutibu magonjwa mbalimbali. Huduma za afya ya jamii zinapaswa kujumuisha elimu juu ya usalama wa matumizi ya tiba mbadala ili kulinda afya ya wananchi.

Watoto watatu wamesimama wakitabasamu huku wakionyesha mikono yao yenye sabuni. Wanashiriki katika shughuli ya usafi wa mikono. Jambo muhimu katika kuzuia magonjwa. Tabasamu lao linaonyesha furaha na uelewa wa umuhimu wa afya bora.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga kikamilifu na ananyunyuzia dawa kwenye mimea. Hii inaonyesha juhudi ya kudhibiti wadudu na magonjwa mashambani. Usafi, kinga ya mwili na matumizi salama ya kemikali ni muhumu kwa afya ya jamii.

Kituo cha choo salama kimejengwa karibu na makazi duni kikiwahudumia wakaazi. Huduma hii huimarisha usafi , hupunguza magonjwa na kuimarisha afya ya jamii kwa mazingira bora.

Maji ya mvua yamejaa barabarani na gari linaendesha kwa uangalifu ili kuepuka ajali. Maeneo kama haya yanaweza kusababisha magonjwa ya monyonyo mmomonyoko wa ngozi na kuenea kwa vimelea vya magonjwa. Afya ya jamii inahitaji usafi wa mazingira na mifumo bora ya mifereji ya maji ili kuzuia maambukizi.

Vidonge vya vitamini D vinasaidia mwili kunyonya calcium , kuimarisha mifupa, kinga ya mwili, kuzuia upungufu wa madini, kusaidia ukuaji, afya ya ngozi, meno na mishipa.

Mgonjwa yuko kwenye kiti cha daktari wa meno akipokea matibabu ya kinywa. Daktari amevaa glavu na vifaa vinatumika. Huduma bora ya afya ya meno huimarisha afya kwa ujumla.

Mtu akiwa amevaa vifaa vya kinga anachunguza ng'ombe. Hatua hii ni muhimu katika kuzuia magonjwa kuenea kutoka kwa wanayama kwenda kwa binadamu na kuboresha usalama wa chakula.

Mama mmoja anasafisha mikono yake kwa kutumia maji yanayo yanayo tiririka kutoka kwa tangi la roto lililowekwa na UNICEF. Mtoto mdogo anamtazama kwa makini. Hiii ni kampeni ya afya ya kuhimiza usafi wa mikono hili kuzuia magonjwa.

Picha hii inaonyesha chupa ya kienyeji inayotumika kuhifadhi dawa za asili. Dawa hizi hutengenezwa kutokana na mimea na hutumika kutibu magonjwa mbalimbali katika jamii. Matumizi ya dawa za kienyeji ni sehemu ya huduma ya afya mbadala inayochangia ustawi wa afya vijijini.

Mgonjwa anapokea huduma ya kitabibu kutoka kwa muuguzi mtaalamu katika kliniki ya meno ambapo usafi wa mdomo na matibabu ya meno ufanyika kwa teknolojia za kisasa na uangalifu mkubwa.

Dawa inayojulikana kama Balijam hutumika kutibu Magonjwa mbali mbali. Inasaidia kuimarisha afya kwa kuondoa sumu mwilini. Matumizi yake yanapaswa kufwatwa kwa usahihi Ili kuepuka maadhara yoyote kwa afya.

Daktari wa meno anazungumza na mgonjwa kuhusu afya ya kinywa Na Meno, huduma za afya ya Meno Ni muhumu katika kuzuia magonjwa Na kuimarisha ustawi katika mwili wa binadamu, usafi wa kinywa Na matibabu sahihi Na elimu Ni muhimu Kwa afya bora.

Dawa za kienyeji zinaweza kusaidia kutibu magonjwa mbali mbali Kwa njia ya asili Na bila madhara makubwa , matumizi ya dawa hizi huchangia afya bora, kuimarisha kinga ya mwili, kupunguza utegemezi Wa Dawa za kemikali, hii Ni muhimu Kwa afya endelevu na ustawi Wa jamii Kwa jumla.

Nzige wanaleta athari kwa afya kwa kusababisha uhaba wa chakula baada ya kuharibu mazao mashambani. Njaa husababisha udhaifu wa kinga mwilini hasa kwa watoto na wazee. Kukabili uvamizi huu kunalinda lishe bora.

Watu wawili wanaangalia na kuonyesha wanaosha mikono kwa maji na sabuni hili linaongeza usafi na afya Bora kupunguza maambukizi na magonjwa yanayosababishwa na baktiria na virusi ni hatua muhumu ya afya ya jamii.

Hapa kuna kampeni ya chanjo kwa watoto ili kuzuia magonjwa hatari, huduma za afya kama hizi zinasaidia kupunguza vifo na kuboresha afya ya jamii kwa kuongeza kinga za mwili, dhidi ya maambukizi hatari.

Dawa ya Azithromycin 500 mg hutumika kutibu maambukizi ya bakteria kama vile homa ya mapavu, mafua makali na matatizo ya koo. Dawa hili hupatikana kwa sanduku lililopangwa vizuri, likisaidia wagonjwa kupata nafuu haraka kwa ufanisi mkubwa.

Mama ameketi akiwa amembeba mtoto mdogo kwenye kliniki , mhudumu wa afya amevalia sare za blue na anatoa chanjo kwa uangalifu. Huduma hii ni muhimu kwa kulinda afya ya watoto dhidi ya magojwa hatari ya utotoni.

Ajali kubwa ya magari imetokea, watu wamejeruhiwa vibaya. Huduma za dharura zinahitajika haraka, wahudumu wa afya watoe huduma ya kwanza, tiba ya majeraha na msaada wa kisaikolojia.

Mama anayejifungua anapokea msaada wa vifaa muhimu kwa mtoto kama blanketi, nguo, nepi na sabuni, huduma hizi husaidia afya ya mama na mtoto hospitalini.

Mwanaume amesimama karibu na choo cha kudumu kilichojengwa kwa mabati na mawe. Mazingira ni safi na kuna miti ya kijani kuzunguka. Hii inaonyesha juhudi ya kuboresha usafi wa mazingira na kuzuia magonjwa ya milipuko vijijni.

Wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya kujikinga wakiwa wanamfanyia mgonjwa kitandani. Kuna mashine za msaidizi wa kupumua na ufuatiliaji wa afya. Hii ni hali ya dharura hospitalini ambapo uangalizi maalum unahitajika. Teknolojia ya kisasa inatumika.

Kapsuli za Iron Chelate husaidia kuongeza chuma mwilini, kusaidia kupunguza uchovu na kuimarisha utengenezaji wa seli nyekundu za damu, virutubisho hivi ni muhimu kwa afya ya binadamu hasa kwa watu wenye upungufu wa chuma.

Matibabu ya tiba mbadala yanaweza kusaidia afya ya mtu kutumia uchawi. Madawa ya asili dhaifu katika mapenzi, watu wanatafta tiba hizi kwa matumaini ya kupona na kupata nguvu mpya ya mwili na akili.

Kukimbia kwa kunguni kunahatarisha afya ya jamii kwa kusababisha magonjwa na ukosefu wa chakula. Hali hii huadhiri lishe na usalama wa watu. Afya bora inahitaji usimamizi mzuri wa mazingira na mbinu za kudhibiti wadudu.

Moto mkubwa unaweza kusababisha majeraha makubwa na athari kwa afya wa watu Huduma ya afya inahitajika haraka ili kutoa matibabu na msaada kwa waathirika ama kuzuia mathara zaidi. Afya ya jamii inategemea usaidizi wa haraka na uangalizi bora.

Wafanyakazi wawili wamevaa mavazi ya kujikinga wakisafisha eneo la ndani la kituo cha afya. Mmoja anafuta uso wa meza kwa kemikali ya kuua vijidudu uku mwenzake akiwa amebeba kontaina ya dawa ya kupuliza. Mazingira ni safi na yenye mwangaza yanayoashiria usalama kwa wagonjwa.

Picha inaonyesha dawa za kienyeji zinazotumika kutibu magonjwa mbali mbali. Tiba hizi hutolewa na wataalam wa dawa asilia kama ilivyoonyeshwa kwenye bango ,afya ya jamii inaweza kuimarishwa kupitia tiba mbadala hasa maeneo yenye upatikanaji mdogo wa hospitali za kisasa.

Mwanamke mtoa huduma za afya anafundisha kundi la watu wa jamii kuhusu afya ya mama na mtoto akisisitiza umuhimu wa kinga na huduma za msingi za afya ili kuboresha maisha yao.

Dawa ni tiba mbali mbali zimewekwa mezani. Huduma za afya ni mingi kwa kuzuia magonjwa na kuponya wangonjwa. Matibabu bora yanahakikisha afya njema ya jamii. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa tofauti.

Maafa ya mafuriko huathiri afya kwa kuleta magonjwa kama kipindupindu na malaria. Maji yaliyosimama husababisha kuenea kwa vimelea. Ni muhimu kuchukua tahadhari za usafi na kunawa mikono ili kuepuka magonjwa yanayohusiana na mafuriko. Afya ya jamii inahitaji usimamizi mzuri wa mazingira.

Chanjo ni njia muhimu ya kuzuia magonjwa hatari kama saratani na surua , inasaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuzuia maambukizi. Chanjo husaidia kupunguza vifo na matatizo makubwa kiasfya, hii inalinda jamii kwa kuzuia kuenea kwa ugonjwa.

Watu watatu wamesimama karibu ya vitanda vya hosipitali wakiwa wametazama mtoto anayelala. Mazingira ya wadi ni safi na yenye mwanga wa kutosha. Huu ni mfano wa huduma afya inayojali wagonjwa, hasa watoto.

Mama amesimama karibu na mashine ya kulinda watoto njiti, mtoto mdogo amelazwa katika incubator inayodhibiti joto na hewa, mazingira ni safi na yanadhibitiwa vizuri yakihakikisha usalama wa afya ya mtoto.

Maji yaliyotwama mabarabarani yanaweza kusababisha magonjwa kama kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa ya ngozi. Gari na watu hupitia kwenye maji machafu hali inayo ongeza hatari ya mambukizi. Usafi na mifereji bora ni muhimu.

Daktari anapima afya ya mgonjwa kwa kumchunguza kwa makini. Uchunguzi wa awali unasaidia kugundua matatizo mapema. Huduma bora za afya ni muhimu kwa ustawi wa jamii na kuzuia magonjwa yasambae.

Mazikira kavu na ukame huadhiri afya ya binadamu kwa kusababisha ukosefu wa maji safi, chakula kidogo na magonjwa ya ngozi, huenda mazingira ni muhimu kwa afya bora ya jamii yote.

Daktari anachukua sampuli ya pua kutoka kwa mgonjwa kwa kutumia fimbo maalum. Wote wawili wamevaa barakoa kwa ajili ya kinga. Hii ni hatua muhimu ya uchunguzi wa afya na kudhibiti maambukizi ya magonjwa hatari.

Muuguzu anampima mtoto kiwango cha damu, au upunguvu ya damu huku mama yake akimshikilia kwa upole, huduma huu ni muhimu kwa ufwatiliaji wa afya ya watoto kliniki hii ya jamii inaongeza upatikanaji wa huduma bora wa afya.

Daktari na muuguzi wanatibu mgonjwa kwa kutumia vifaa vya kisasa katika kliniki safi. Huduma ya afya inahakikisha mgonjwa anapata matibabu bora na ushauri wa kitaalam , matibabu haya ni muhimu kwa kuzuia magonjwa na kuimarisha afya ya watu ,afya njema inahitaji huduma za hospitali ,utunzaji wa afya ya meno na usafi wa mazingira.

Chupa ya chanjo ya mamara hipo mezanj pamoja na sindano inayozindikiza chanjo hii inalinda dhidi thumbui na rubella kwa afya ya jamii hasaa kwa watoto wadogo ili kuzuia mlipuko wa wagonjwa harari.

Wakonjwa wamelaka Kwa makondora ha hospitali wakiwa na tiri wafanyikazi wake wako nyumo kusaidia wakonjwa seamu ni ya daruraa ama huduma ya haraka.

Daktari anaandika ripoti baada ya uchunguzi ya mgonjwa aliovalia koti la rangi la blue .Afya ya mgonjwa inazingatiwa kwa makini mkubwa, msaada wake unahikikisha upatanaji wa matibabu bora, matibabu ya haraka husaidia kuzuia matatizo makubwa pia.

Uharibifu wa jengo una adhari kubwa kiafya. Waathirika wanaezaa kupata majeraha au hata kifo. Huduma za afya lazima ziwe tayari kusaidia, usafi na usalama eneo hilo ni muhimu kuzuia magonjwa. Afya ya jamii inahitaji msaada wa haraka na uwangalizi wa kitaalam.

Dawa na virutubisho hivi vina umuhimu mkubwa katika kuboresha afya ya binadamu. Hutoa kinga dhidi ya magonjwa na kusaidia mwili kupata nguvu. Kutunza afya kwa kutumia dawa salama ni hatua muhimu kwa maisha marefu na yenye tija.

Picha hii inaonyesha jengo liloanguka na watu wakijaribu kuokoa manusura. Ajali kama hizi huadhili afya ya watu kusababisha majeraha makubwa au vifo , huduma za thalura kama vile wauguzi na wazimamoto ni muhimu sana katika kuokoa maisha na kutoa huduma za kwanza.

Wanawake wawili wana chuja maji kwa kutumia kifaa cha kusafisha maji. Hatua hii ni muhimu kwa afya kwani huondoa vijidudu vinavyoweza kusababisha magojwa ya tumbo kama kipindupindu na kuhara hivyo kulinda maisha ya jamii.

Mtaalamu wa afya akiwa amevalia koti jeupe la maabara, barakoa na glavu. Anafanya kazi kwa umakini na kifaa kinachoonekana kama mashine maalum ya matibabu. Mtaalamu huyu anaonyesha kujitolea katika kudumisha viwango vya juu vya usafi. Vifurushi vya blue vilivyopangwa vizuri nyuma vinaashiria mazingira ya kliniki. Kazi hiyo inahusisha umakini mkubwa na inasisitiza umuhimu wa afya na usalama wa wagonjwa.

Mtu anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi kwenye kiti. Watu wengine wamesimama kwa mstari wakiwa na barakoa, chanjo ni muhimu kuzuia magonjwa hatari na kulinda afya ya jamii. Kuendelea kupata chanjo kunasaidia kuimarisha kinga mwilini na kupunguza maambukizi. Afya njema ni haki ya kila mtu.

Afya ni hali ya kuwa na mwili, akili na roho salama bila magonjwa. Inahusisha lishe bora, mazoezi na huduma za afya. Afya njema inaongeza ustawi na maisha marefu kwa watu wote.

Wanawake wanne wamevaa mavazi ya kitamaduni ya jamii ya turkana. Wanabeba mitungi ya maji kichwani wakionyesha juhudi za kila siku ya kupata maji safi. Mazingira yanaonekana kuwa kame, ishara ya ukame unaoadhiri upatikanaji wa maji. Wanawake hawa ni mfano wa jukumu kubwa la wanawake katika kudumisha afya ya familia. Maji wanayobeba ni muhimu kwa kunywa, kupika na usafi.

Madaktari wawili wakiwa katika kliniki wakiangalia mgonjwa kwa makini wamevaa barakoa na mavazi ya kitaalamu kuhakikisha usafi na usalama inasaidia kutibu matatizo ya afya kwa.

Kundi la watu limekusanyika kwenye banda la uhamasishaji kuhusu afya. Mabango yanatoa elimu ya kinga dhidi ya maambukizi ya HIV . Huu ni mpango wa kuelimisha jamii kuhusu matumizi ya kondomu, kupima mara kwa mara na kubadili mitazamo kuhusu afya.

Wafanyakazi waliovalia mavazi ya kinga wanashughulikia chemikali hatarishi kwa usalama. Afya ni muhimu hivi serikali inahakikisha matumizi ya vifaa salama na mazingira safi kazini.

wanainchi wanahama maji yaliye jaa ambaye yanaweza kuenea magonjwa kama malaria na kuhatarisha afya, usafi wa mazingira ni muhimu kuzuiya maambukizi na kudumisha afya bora kwa jamii.

Vitamini D3 ni muhimu kwa afya ya mifupa kwa kusaidia kinga ya mwili na kuboresha upitishaji wa kalisiamu. Ukosefu wake unaweza kusababisha udhaifu wa mifupa na magonjwa mbalimbali. Kunywa virutubisho hivyo husaidia kudumisha afya bora.

Vifaa vya tiba za jadi vimewekwa juu ya kitambaa cheusi na nyekundu. Kipo chombo chenye dawa za miti shamba na mayai. Hii inaonyesha matumizi ya tiba za kienyeji katika afya. Tiba za asili zina umuhimu katika kutibu magonjwa kwa njia ya asili na zinatumiwa kuepuka madhara ya dawa za kemikali.

Mtu aliyesimama katikati ya magovu ya majengo yaliyo poromoka anaonyesha madhara ya majanga kwa afya. Mazingira haya yanahatarisha maisha kusababisha majeraha na magonjwa yanayohusiana na msongamano, uchafu na uhaba wa huduma za afya, hali hii inahitaji msaada wa haraka na mipango madhubuti ya jamii.

Mtoto anapokea chanjo kutoka kwa wahudumu wa afya waliovaa glavu za kinga. Chanjo ni muhimu kwa kuzuia magonjwa hatari. Huduma hii ni sehemu ya juhudi za kiafya za kulinda watoto na jamii dhidi ya milipuko ya magonjwa.

Huduma za afya hutoa msaada kwa mama na mtoto baada ya kuzaliwa, huduma hizi ni muhimu kwa kuimarisha afya na kuzuia magonjwa na kuhakikisha mtoto anapata kinga na chakula bora kwa ukuaji mzuri.

Dakitari akiwa kazini anachunguza sampuli ya dawa kwa umakini mkubwa ameketi kwenye kambi la yamatibabu wenye wagonjwa mbalimbali wanao subiri uduma, uduma hii ni muhimu kwa uchunguzi wa magonjwa na kuborasha afya ya jamii.

Watoto wawili wanachota maji kutoka kwenye kisima kichafu kilichojaa taka na uchafu. Maji haya si salama kwa matumizi ya binadamu. Kukosekana kwa maji safi uongeza hatari ya magonjwa, ya kuharisha, kipindupindu na minyoo.

Vidonge vya folic acid na iron vinasaidia kuongeza nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Hivi vinasaidia kuboresha afya ya ngozi, nywele na kucha. Pia huimarisha uzalishaji wa damu na ukuaji mzuri wa fetasi wakati wa ujauzito. Ni muhimu kwa afya bora.

Mvua kubwa imesababisha mafuriko na watu wanahama kwa kutumia mashua kuokoa maisha na mali zao. Mafuriko huleta hatari kubwa kwa afya kama magonjwa ya maji machafu na huduma za afya zinahitajika haraka.

Ibuprofen ni dawa ya kupunguza maumivu, homa na kuvimba, inapatikana kwa urahisi katika vituo vya afya. Matumizi yake husaidia wagonjwa kupata nafuu haraka bila madhara makubwa, dawa hii hutolewa kwa ushauri wa daktari na inapaswa kutumiwa kwa kipimo sahihi ili kuepuka athari za kiafya.

Mtaalam wa afya anamsaidia mgojwa kufanya mazoezi ya kurejesha mwendo baada ya jeraha, hii ni muhimu kwa ustawi na afya ya mwili.

Watoto na watu wa kusanya maji safi kutoka kwenye mradi wa Boya Water Project, huduma hii ya serikali inalenga kuboresha afya kutoa maji safi, afya bora inahakikisha maisha yenye nguvu na maendeleo.

Mama aliye hospitalini akiwa amevalia gauni la kulala na kofia ya kitiba, anatazama mtoto mchanga aliyemvalia mavazi ya kuzuia homa uku mpenzi wake akishikilia mtoto wakionyesha umuhimu wa huduma bora za afya kwa familia.

Mkono unaoshikilia sindano na chanjo, unaaonyesha umuhimu wa hudumu za afya. Hasa chanjo za kuzuia magonjwa, chanjo hizi zinasaidai kuimarisha kinga na kulinda jamii dhidi ya maambukizi hatari.

Daktari mtaalamu anachunguza mtoto mchanga ili kuhakikisha yake ni mzuri. Upasuaji wa mapema na huduma bora za afya huzuia magonjwa na kuimarisha maisha ya watoto wadogo. Huduma hii ni muhimu kwa ustawi wa familia na jamii.

Kliniki ya meno hutoa huduma za matibabu na ushauri kwa afya ya mdomo. Pahali hapa ni safi na kuna vifaa vya kisasa vinavyosaidia kutibu matatizo ya meno kwa ufanisi.

Watu wawili wamevaa barakoa na glovu wanajiburudisha karibu na gari la mradi wa maji. Wanahakikisha usalama wa afya na kuzuia maambukizi , jambo muhimu katika afya ya jamii.

Mtoto mdogo anapokea janjo kutoka kwa muudumu wa afya aliyefaa sare ya buluu, mama ameshika mtoto kwa utulivu huku wengine wakishuhudia kwa makini katika eneo la huduma, janjo ni umuhimu kwa kinga didhi ya magonjwa hatari.

Dawa ya Lumifant aina ya Artemeda na Lumefantrin hutumika kutibu malaria. Dawa hizi huokoa maisha, hupunguza vifo na kusaidia kudhibiti magonjwa hatari katika jamii. Afya ni msingi wa maendeleo.

Mgonjwa anapokea mafunzo ya mazoezi ya kimwili kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mazoezi haya husaidia kuimarisha misuli na kuboresha mwendo baada ya majeraha au upasuaji mkubwa.

Maafisa wa usalama wanashuhudia uharibifu wa jengo baada ya ujenzi usiozingatia sheria. Hali hiyo inaweza kuhatarisha afya na usalama wa watu wanaoishi au kufanya kazi karibu na eneo hilo.

Mwanamke anaangalia mtoto mjanga alinaye Pepa Kwa upendo yule anamsaidia mtoto yoko salama na mwenye afya njema huduma Bora ya afya ni muhimu Kwa mtu Kwa watoto.

Chozi kimoja kimejengwa kutumia mbao na chuma. Kina mazingira safi na ni muhimu kwa usafi wa jamii. Kutumia choo bora hupunguza magonjwa na kuimarisha afya kwa familia na watu wote wanaoishi eneo hilo.

Mvulana anafanya mazoezi ya mguu kwa kutumia kifaa maalum cha kutunza afya ya misuli, hii ni sehemu muhimu ya huduma za afya za kurejesha na kuimarisha ustawi wa mwili.

Chanjo ya homa ya manjano ni muhimu kwa kuzuia ugonjwa huu hatari. Vifaa fya chanjo vimeandaliwa kwa usafi, kuhakikisha usalama kwa wagonjwa wote.

Mwanamke mtoa huduma za afya akiwa amevaa barakoa, anamsaidia mama na mtoto mchanga katika kituo cha afya, akihakikisha usalama na afya bora ya familia.

Tiba za asili hutumiwa sana katika afya kwa kutumia mimea na vitu vya asili kusaidia uponaji wa magonjwa, kuimarisha afya , kuondoa maumivu kwa njia ya asili bila madhara ya dawa za kisasa.

Vidonge vya chuma vina msaada mkubwa katika kuzuia upungufu wa damu, vidonge hivi huimarisha uzalishaji wa seli nyekundu na kusaidia afya ya mwili kwa ujumla.

Mwanamke mtaalamu anatibu mtoto mdogo kwa chanjo ili kumkinga magonjwa. Huduma za afya ni muhimu kwa ustawi wa jamii kuzuia maambukizi.

Mama ameketi hospitalini akiwa amembeba mtoto mchanga akizungukwa na watu waliokuja kumpongeza kwa kujifungua salama na kwa mafanikio. Huduma bora za afya ya uzazi ni muhimu kwa maisha ya mama na mtoto. Mazingira ni safi na yenye utulivu.